Mamba wanne wanaonekana kulala ama kutulia juu ya sakafu ambalo lina rangi ya kijani kijani limepasuka pasuka. Kando yake mna mawe yaliyopangwa vizuri kwa muonekano wa kuzungushiwa mahali mambo wamelala.

Chakula kimepakuliwa kwenye sinia ya fedha. Chakula kama vile mandazi, ndimu, soseji, viazi karai na ndani mwa sinia mna vibakuli vingine vitatu vidogo vidogo vilivyopakuliwa kachumbari. Kando ya sinia mna simu ya mkononi.

Chakula kimepakuliwa kwenye sinia. Chakula cha aina ya kamba, ndimu, dania na vile vile kando kando mwa hiyo sinia mna vibakuli vilivyowekwa supu. Chini ama kando ya sinia mna wali mweupe kwenye bakuli nyeupe.

Mtu aliyevaa tisheti nyeupe, shati la samawati, suruali la samawati, mkonononi ameshika dafu lililochongwa na kukata kwa juu anaonekana anakula dafu.

Mwanaume amesimama kando ya bidhaa zilizopakiwa kwenye ndoo, vichupa na vikobo vidogo vidogo. Bidhaa zinaonekana kuwa ni viungo tofauti tofauti. Mwanaume amevalia shati la samawati, kofia jeupe kichwani, mkononi ameshika kikombe cheupe.

Ufukweni mna minazi mirefu. Kandokando mna vichaka vidogo vidogo vya kijani kilichoshika. Kwa mbele ya minazi mna bahari lililotulia.

Chakula aina ya wali, nyama, viazi vimepakuliwa kwenye sinia ya fedha. Kando yake mna kibakuli kilicho na kachumbari. Vile vile pembeni mna ndizi.

Sahani nyeupe imepakuliwa chakula kama vile mandazi na ndizi, juu yake kuna kibakuli kidogo cha rangi ya nyeupe na samawati kilichopakuliwa mbaazi.

Chakula cha wali na nyama na viazi kimepakuliwa kwenye sinia ama sahani ya fedha. Kando mna mandizi. Kwenye kibakuli mna kachumbari cha kanyanya na vitunguu.

Chakula cha aina tofauti tofauti kama vile mandazi, samosa, soseji, viazi karai vimeekelewa kwenye sinia.

Mandhari ya sokoni watu wanauza mandizi mabichi yanayojulikana kama matoke. Akina mama watatu wamekalia magunia wakiwa wanaonekana kuzungumza.

Mtu anakuna nazi kutumia mbuzi. Chini yake kuna sinia ya rangi ya fedha ambapo machicha yanamwagikia hapo. Kando yake ardhini kuna nazi mbili.

Wanaume wawili ambao wamevaa kabuti nyeupe, barakoa mdomoni, kofia nyeupe kichwani wanaonekana wakimimina maziwa wakiyachuja kwa kichujio cha manjano.

Ukuta uliojengwa kwa tofali, kwa upande wa pili kuna miti mingi yenye rangi ya kijani na pande ya ndani kuna mchanga mweupe, pia kuna miti miti na majani na nyasi ya rangi ya kijani.

Mkono wa mtu uliovalishwa pete unaonekana kushika sahani iliyopakuliwa viazi karai. Kwa mbele kuna sahani nyeupe iliyopakuliwa kaimati, kando yake kuna kikombe cheusi.

Mwanaume ambaye amevaa kaptura jeupe, shati la kahawia, mkononi ameshika nazi akiwa analichonga. Nyuma yake mna viti vya rangi ya samawati.

Mezani mna sahani nne ya kwanza iko na mishikaki ya pili ambayo ni ya rangi nyeupe na kijani iko na viazi, ya tatu iko na supu, ya nne iko na kachumbari.

Mezani mna chakula tofauti tofauti kilichoekwa kwenye sinia tatu tofauti nyekundu. Sinia ya kwanza inaonekana kua na chakula rojorojo na kijiko, ya pili inaoneka kua na wali wa nyama pia vile na kijiko, wa tatu kachumbari vilevile kuna kijiko.

Juu ya meza kumeekelewa sahani nyeupe zenye chakula. Kwenye sinia kuna chupa za rangi ya samawati na glasi.

Ng'ombe wanne, mmoja mweusi, wawili weupe, mmoja wa rangi ya kahawia wanaonekana wanakula kwenye jalala lenye taka.

Chakula kimepakuliwa kwenye sahani nyeupe na kitoweo kwenye bakuli nyeupe. Chakula hiki kinaonekana kuwa ni mchele ama wali na samaki kama kitoweo.

Samaki wako ndani ya maji. Maji yanaakisi miti inaonekana ndani ya maji.

Kuna watu wengi wapo sokoni mmoja anaonekana anapima juice ya manjano, mwingine ameshika kikaratasi jekundu juu ya meza mna aina tofauti tofauti ya mikate kwa nyuma kuna maandishi, Mali ya Abdala.

Sahani iliyo na rangi nyeupe kwa kijani imepakuliwa chakula cha aina ya wali, kuku, mayai na vitunguu. Kando kando kuna kitoweo cha rojo rojo pia.

Ng'ombe watano, wenye rangi nyeupe na nyeusi, wenye alama kwenye maskio zao. Wako kwenye zizi kubwa. Mbele yao kuna maji.

Chakula kimepakuliwa kwenye sinia, kuna; wali, viazi, dania na kachumbari.

Mtu ambaye amevalia shati jeupe, imeandikwa Duncan. Amebeba chakula cha aina tofauti tofauti. Kuna samosa, soseji, viazi karai na kachumbari, na limau. Nyuma yake kunaonekana kuna maji ama swimming pool .

Chakula cha aina tofauti tofauti kama vile mandazi, kababu, maharage, viazi, samosa, chapati, viko juu ya sahani nyeupe kando kuna chai kwenye glasi.

Barabara ambayo imetengenezwa kwa vigae. Kandokando mwake mna miti na majani. Vilevile kando kuna ukuta ambao una nyaya za stima. Pia kuna stima za kumulika barabarani.

Kwenye sahani nyeupe kuna wali, nyama, ndizi. Kando yake kuna begi la rangi nyekundu. Vilevile kuna chupa nyekundu na glasi.

Mandhari ni ya shambani, kuna mandizi mengi mbele yake mna bati lililoangushwa, kando mna paa linaloonekana ambalo ni kuukuu.

Mandhari ni ya shambani, mandizi mengi yanaonekana yameoteshwa ndani ya mashimo moja baada ya jingine, nyuma yake mna msitu.

Mitaani kuna watu wengi wenye shughuli tofauti tofauti mmoja mwenye shati la manjano anaonekana ku𝑤a akiuza vyakula kama vile kaimati, anamhudumia mwenye shati jeusi na saa mkononi.

Mahindi ambayo yametundikwa yanaonekana meusi meusi pia ukutani Kuna chupa ama kibuyu cha rangi ya manjano, mbao zinaonekana kuwa zimepata ueusi ueusi kutokana na moshi.